Sehemu ya watoto kujivinjari. Chini vinyasi vidogo vidogo. Milingoti imesimama iliofungwa bembea ya watoto. Kando yake kuna na mlingoti mmoja uliofungwa matairi ya watoto kupanda juu. Miti miwili mirefu imesimama.

Wanariadha wanne wanaume wawili wakiwawamevaa shati ya rangi nyekundu yenye kijani kidogo, wamevaa kiziba pua wawili wamevaa mashati ya rangi ya machungwa wote wakiwa wamevaa suruali nyeusi wanaonekana wamesimama kupiga picha na kufurahia.

Wachezaji watatu walemavu wa kandanda wanaocheza huku wakitumia magongo ya kutembelea mmoja aliyevaa jezi ya manjano na nyeupe anaruka heweni na kujaribu kuupiga mpira kwa nguvu. Mchezaji mwengine mwenye jezi ya machungwa akijaribu kuzuia. Kwa mbali kuna moja ukiangalia amevaa kizibao cha rangi ya kijani.

Ukuta wa rangi ya njano na nyeupe bango lililoandikwa Jaffery Nursery and Primary School, mifereji mitatu mwanaume amesimama akijaza hereni lake maji, kuna njia mbele ya ukuta huo umepita.

Bango la saa ya mduara katikakati ikiwa na mishale miwili, moja wa saa na mwingine wa dakika. Pembeni ya saa Kuna mabawa yenye maandishi kama,"quarter past, half past, ten to," pia kuna picha ya sungura upande wa kushoto chini, na maandishi ya kuelekeza muda kama,"o'clock, half past na quarter to."

Chuma cha kufanyia mazoezi. Mwanamke amekaa amevalia shati nyekundu, suruali nyeusi, viatu vyekundu. Vyombo vya kufanyia mazoezi ambavyo vina magurudumu mekundu na lingine lenye gurudumu la samawati. Kiti alichokalia cheusi mikononi amevaa bendi nyeusi.

Kitabu chenye maandishi na picha nne tofauti. Moja ikionyesha familia wakiwa mezani kupata chakula chao, mwanamume aliyevaa shati ya njano akitandika kitanda, panya na kitabu, viatu na mikono.